Watu wanne, wawili wao wakiwa wamevalia sare za rangi nyekundu, wakiwa wameshikilia bendera mbili zilizochapishwa kwa majina "absa", ikiwa inaonyesha ni watoaji huduma wa benki.

Mtu aliyevalia mavazi ya rangi nyeupe mchanganyiko na kijani, aliyepo pembeni ya maandishi yaliyo chapishwa na kusomeka "usiende mbali, bank hapo mtaani" na jina linalosomeka "absa"; ikiashiria ni tangazo la benki.

Mkusanyiko wa magari ya aina mbalimbali yenye rangi tofauti tofauti, ambayo yapo nje ya jengo lililo chapishwa jina BANK OF AFRICA lenye ufito wa kijani.

Mtu aliyesimama mbele ya mashine maalumu ya kutolea ama kuweka pesa, linaloashiria ni eneo maalumu la kufanya miamala ya pesa, kama mfano wa eneo la benki.

Eneo la lango kuu lililochapishwa maneno yasomekayo ,Equit Benki, na kuonyesha maelezo mbalimbali ya huduma na bidhaa zipatikanazo ndani ya jengo hilo, likiashiria eneo la Benki.

Eneo la ndani lililo na jopo la watu walio zungukwa na meza pamoja na viti, zilizo bebelea vinywaji vilivyopo katika vyupa, pamoja na majokofu yaliyo hifadhi rafu zenye vinywaji. Likiashiria ni eneo la baa.

Jopo la watu waliovalia mavazi yenye rangi mbalimbali, wakionyesha hisia zao za furaha, wakiwa katika eneo lenye mwanga hafifu, ambalo lina meza na vinywaji vilivyopo ndani ya bilauri, huku ikiashiria ni eleo la baa.

Eneo la ndani lenye mwanga hafifu, unaojumuisha idadi ya watu watatu waliokalia katika viti na kuhifadhi vinywaji vyao katika meza, likiashiria ni eneo maalumu la kuuzwa vinywaji ama baa.

Eneo la ndani lenye mwanga hafifu lililozungukwa na jopo la watu walioshikilia bilauri zilizojaa vinywaji, na mtu anayetoa huduma aliyezungukwa na majokofu pamoja na rafu zilizojaa vinywaji aina mbalimbali, ikiashiria ni eneo la baa.

Mhudumu wa baa mwenye tabasamu, aliyevalia nguo ya kijivu akiwa ameshika bilauri yenye kinywaji, ikiwa amezungukwa na vinywaji vya aina mbalimbali, na matunda yaliyopo kwenye chombo maalumu.

Eneo maalumu lenye mwanga hafifu lililozungukwa na watu pamoja na vyupa vilivyojaa vinywaji ndani yake, likiakisi eneo maalumu la starehe, ama baa kwa ajili ya kuuza vinywaji.

Eneo la nje lililochapishwa maandishi yasomekayo "sebule ya ngoma" ikiwa na rangi nyekundu na mchoro wa chupa yenye kinywaji, pamoja na birauli yenye kinywaji, ikiashiria ni eneo la baa.

Mtu aliye shikilia bilauri yenye kinywaji, aliye zungukwa na eneo lililojaa rafu zilizo hifadhi vyupa vyenye vinywaji vya aina tofauti, akiashiria ni mhudumu wa hoteli ama baa.

Mjumuiko wa magari ya aina mbalimbali yakiwa na rangi nyekundu na nyeupe, kwenye hifadhi maalumu ya kuhifadhia magari na moja ya magari hayo, likiwa limechapishwa neno HYUNDAI.

Eneo kubwa la wazi lililozungukwa na majengo, likiwa lina magari ya aina mbalimbali yenye rangi tofautitofauti, ikiwa nyeusi, nyeupe na kahawia,

Watu wawili, waliopo pembeni ya gari yenye rangi nyeusi, nje ya jengo kubwa linalo onesha ni hifadhi ya magari. Likiashiria ni eneo la wafanya biashara wa magari.

Eneo la ndani lenye mjumuiko wa magari ya aina tofauti, likiwa limezungukwa na kuta zilizoandikwa "Hyundai", ikiashiria ni eneo la wafanyabiashara wa magari.

Mjumuiko wa magari ya aina tofauti, yakiwa na rangi nyeusi kwenye hifadhi maalumu ya kuhifadhia magari, na nyuma kwenye ukuta wenye rangi ya bluu pakiwa pamechapishwa neno na ishara ya "HYUNDAI".

Mtu aliyevalia fulana ya rangi nyeupe, akiwa ameegama pembezoni mwa gari leupe, likiwa na ishara na nyuma yake kuchapishwa jina "HYUNDAI". Ikiashiria ni eneo la wafanyabiashara wa magari.

Watu wawili waliopo katika eneo lililokusanya magari yaliyoandikwa maneno yasomekayo volkano, likiashiria ni eneo la hifadhi ya magari hayo ama eneo la kufanyika biashara ya kuuza na kununua magari.

Mashine ya mfano wa jokofu, lililopo katika eneo la ndani, yenye mchanganyiko; nyeupe pamoja na bluu, yaliyochapishwa maneno yasomekayo "TASSMATT MAZIWA ATM" na kuchorwa picha mfano wa ngombe, ikiashiria ni mashine au jokofu litumikalo kwa jili ya kuhifadhia bidhaa za maziwa.

Mashine mfano wa jokofu iliyochapishwa maneno yasomekayo, maziwa ATM pamoja na kuchorwa picha mfano wa wanyama aina ya ng’ombe, waliopo katika malisho, inayoashiria mashine ama jokofu litumikalo kutunza ama kuhifadhi maziwa au bidhaa za maziwa.

Mtu aliesimama nje ya eneo mfano wa duka lililochapishwa kwa nje maneno yasomekayo bidhaa za maziwa ,akionekana mmoja kati ya mfano wa mhudumu wa kiwandani, alieshika chupa yenye mfano wa kimiminika kama maziwa, ikihashiria ni eneo maalumu la kuuza bidhaa za maziwa.

Eneo la nje la jengo, lililochapishwa kwa maneno yasomekayo, MZIWA SAFI, na kuorodheshwa baadhi ya bidhaa zipatikanazo ikiwemo ugali, keki pamoja na mayai, likiashiria ni eneo lenye kuuzwa bidhaa hizo.

Eneo la nje lililochapishwa jina ''maziwa atm'' likiwa lina michoro mbalimbali mfano wa ng'ombe, na kuandikwa maneno yenye maelekezo ya bidhaa zipatikanazo, likiashiria ni duka la kuuza bidhaa za maziwa.

Mtu aliyesimama nje ya eneo lilochapishwa maziwa ATM na kuchorwa picha mfano wa ng'ombe. Huku likiwa limeandikwa maelezo na bei ya bidhaa hizo likiashiria kuuzwa kwa bidhaa za maziwa .

Mtu aliyevalia mavazi maalumu yenye rangi nyeupe, akiwa pembeni ya jokofu lililochapishwa maneno yasomekayo "Maziwa ATM", na kuchorwa picha mfano wa ng'ombe, inayoashiria ni eneo maalumu la kuuza bidhaa za maziwa.

Mtu aliyesimama pembeni ya jokofu lililochapishwa maneno yasomekayo " Rabai maziwa ATM" na kuchorwa picha mfano wa ng'ombe, ikiashiria ni eneo la duka, litumikalo kuuza ama kununua bidhaa za maziwa.

Eneo lenye jokofu la rangi mchanganyiko wa bluu pamoja na nyeupe, iliyochapishwa maneno yasomekayo "maziwa atm", na kuchorwa picha mfano ng'ombe yalioashiria ni eneo la kuuza ama kununua bidhaa za maziwa.

Jokofu lenye rangi mchanganyiko nyeupe pamoja na bluu, lililochorwa picha mfano wa ng'ombe na kuchapishwa maandishi yasomekayo maziwa ''ATM'', lililopo katika eneo maalumu llinaloashiria uuzwaji wa bidhaa za maziwa.

Mashine ya automatiki yenye rangi ya bluu, yenye mchoro wa ng'ombe na kuchapishwa jina "Maziwa ATM" lililozungukwa na mashine mfano wa mashine hii, ikiwa inaashiria duka lenye kuuza bidhaa za maziwa.

Jokofu lenye rangi mchanganyiko; bluu pamoja na nyeupe, lililochorwa picha mfano wa ng'ombe pamoja na kuandikwa maneno yasomekayo "University of Nairobi", pamoja na maziwa safi, linaloashiria ni eneo la kuuza bidhaa hizo za maziwa.

Mtu aliyesimama katika eneo lenye ukuta uliochapishwa maneno yasomekayo " Ermesi bidhaa za maziwa kunywa maziwa safi" ikiashiria ni eneo maalumu litumikalo kwa ajili ya kuuza ama kununua bidhaa za maziwa.

Mashine maalum mfano wa jokofu lenye rangi ya bluu mchanganyiko na nyeupe iliyochapishwa maneno yasomekayo maziwa safi pamoja na maneno yasomekayo "Parkash" bidhaa za maziwa inayoashiria kutumika kwaajili ya kuuza ama kuhifadhi maziwa.

Eneo la nje lililo na jokofu lenye rangi mchanganyiko, bluu pamoja na nyeupe, lililochapishwa maneno yasomekayo "Hichtech", linaloashiria ni eneo la kuuza bidhaa za maziwa.

Mtu aliyesimama katika eneo mfano wa duka lililochapishwa maneno yasomekayo "kieni bidhaa za maziwa" na kuchorwa picha mfano wa ng’ombe, likiashiria ni eneo maalumu la kuuza ama kununua bidhaa hizo.

Jokofu lililo na rangi ya bluu mchanganyiko pamoja na nyeupe lililochapishwa maneno yasomekayo "maziwa ATM" na kuchorwa picha ya mfano wa ng'ombe ikiashiria eneo lenye kuuza bidhaa za maziwa.

Eneo la ndani lililo na jokofu lilichapishwa maandishi yasomekayo "TASMATI MAZIWA ATM", lililochorwa picha mfano wa ng'ombe na bidhaa hiyo ya maziwa lililozungukwa na kuta za rangi nyekundu zilizo chapishwa maneno, zikiashiria ni eneo la kuuza bidhaa za maziwa.

Mtu aliyevalia mavazi ya rangi nyeupe, aliyepo ndani ya eneo lililochapishwa majina yasomekayo ''maziwa ATM'', na kuchorwa picha mfano wa ng'ombe, inayoashiria ni sehemu mahususi kwa ajili ya kuuzia bidhaa za maziwa.

Eneo la ndani lenye rafu zilizobeba bidhaa zilizo katika vifungashio maalumu, pamoja na jokofu lililochapishwa maneno yasomekayo "TASSMA MAZIWA ATM", ikiashiria ni eneo linalouza bidhaa za maziwa.

Eneo la nje la duka, lililochapishwa maneno yasemekayo "WA FAITH MILK BAR", iliyochorwa picha mfano wa ng'ombe na kuorodheshwa baadhi ya bidhaa zipatikanazo mfano wa maziwa pamoja na chai, ikiashiria ni sehemu ya kuuziwa bidhaa hizo.

Eneo linaloonekana kuwa ni duka maalumu kwa ajili ya bidhaa za maziwa, lililochapishwa maneno yasomekayo "Mau Juhudi bidhaa za maziwa" na baadhi ya vitu vilivyomo ndani yake ikiwa ni jokofu lililochapishwa kwa picha ya ng'ombe; ikiashiria ni eneo la kuuza bidhaa hizo.

Mtu aliyevalia mavazi ya rangi nyeupe aliyesimama mbele ya jokofu lililochapishwa maneno yasomekayo "maziwa ATM, linaloashiria ni eneo mahususi kwa ajili ya kuuziwa bidhaa za maziwa.

Eneo la ndani lililo na jokofu lenye rangi mchanganyiko nyeupe pamoja na bluu, lililochapishwa maneno yasomekayo maziwa "ATM", inayoashiria ni eneo maalumu la kuuza bidhaa za maziwa.

Mtu aliyevalia shati la rangi nyeupe aliyeshika bilauri inayoingia kimiminika mfano wa maziwa, katika jokofu mfano wake lililochapishwa maneno yasomekayo maziwa, ikiashiria ni eneo ama duka la kuuza bidhaa za maziwa.

Majokofu mawili yakiwa yamechapishwa jina la "Pauline Wangari", pamoja na "njia ya maziwa", yenye rangi nyeusi mchanganyiko na nyeupe; yakiwa yamechapishwa picha ya ng'ombe pamoja na mtoto, yakiashiria duka la bidhaa za maziwa.

Mtu aliyevalia mavazi ya rangi ya bluu na viatu vyenye rangi nyeusi, akiwa amesimama mbele ya mashine ya automatiki ya maziwa, iliyochorwa picha ya ng'ombe mwenye rangi nyeupe na nyeusi na kuchapishwa maneno "maziwa".

Eneo la ndani lililo jumuisha rafu zilizo hifadhi bidhaa mbalimbali, ikiwa na mfano wa jokofu lenye rangi ya bluu mchanganyiko na nyeupe, lililochapishwa jina Lucy Maziwa ATM likiashiria ni eneo la kuuzia bidhaa za maziwa.

Watu wawili waliopo katika eneo maalumu, huku mmoja akiwa ameshika kifaa mfano wa jokofu lililochapishwa maneno yaonekayo maziwa baa ikiashiria ni eneo la kuuza ama kununua bidhaa za maziwa.

Mtu aliesimama katika eneo maalumu, lenye maduka mfano wake likiwa limechapishwa maneno yasomekayo, " MKUMBUNE MAZIWA BAR "ikiashiria ni eneo maalumu la kuuza bidhaa hizo za maziwa.

Jokufu lililopo katika eneo la ndani lenye rangi mchanganyiko nyeupe pamoja na buluu, lililochapishwa maneno yasomekayo 'maziwa safi kutoka shamba atm', linaloashiria ni eneo la kuuzwa bidhaa za maziwa.

Mtu aliyesimama mbele ya jengo lililochapishwa kwa majina 'Invems kituo cha maziwa.' Huku likichorwa picha mfano wa ng'ombe na vifaa vitumikavyo kwa ajili ya kunywea maziwa. Likiashiria ni duka la bidhaa za maziwa.

Jopo la watu walioko katika eneo maalumu, wenye kuonyesha hisia zao kwa tabasamu la furaha, wakiwa wameshika bilauri zilizojaa vinywaji mfano wa maziwa, ikiashiria ni eneo la kuuzwa bidhaa hiyo.

Eneo la biashara lililochapishwa jina ''GSP maziwa'', na kuelelezwa kwa maaandishi mengine, na kuonyesha baadhi ya picha za bidhaa zipatikanazo katika eneo hilo, likiashiria duka la kuuza bidhaa za maziwa.

Mtu aliyesimama katika eneo la ndani maalumu, lililochapishwa maneno yasomekayo maziwa ATM na kuchorwa picha mfano wa ng'ombe, linaloonekana ni eneo la kuuza ama kununua bidhaa za maziwa.

Jopo la watu waliosimama nje ya eneo lililoandikwa kwa maneno ya rangi nyeupe yasomekayo "MILK BAR", ikiashiria ni eneo maalumu linalotumika kuuza ama kununua bidhaa za maziwa.

Eneo la ndani linalojumuisha majokofu yenye rangi mbalimbali, na moja kati ya jokofu lililochapishwa maneno yasomekayo "MAZIWA ATM" linaloashiria ni eneo la kuuza ama kununua bidhaa za maziwa.

Eneo la ndani lililozungukwa na rafu zilizohifadhi bidhaa kwa mfano wa maziwa, pamoja na jokofu lenye rangi mchanganyiko; nyeupe pamoja na bluu, lililochorwa mnyama aina ya ng'ombe na kuandikwa maandishi yasomekayo "TASMAT", likiashiria eneo la kuuza bidhaa za maziwa.

Eneo maalumu lililotengenezwa kwa ustadi na kuchapishwa maneno yasomekayo " maziwa safi" na kuchorwa picha mfano wa ng'ombe, linaloashiria ni eneo la duka la kuuza ama kununua bidhaa za maziwa.

Watu wawili waliosimama ikiwa mmoja wao akishika chombo cha usafiri Aina ya baiskeli, waliopo pembezoni mwa sehemu iuzayo bidhaa za maziwa, iliyochapishwa kwa maneno ya rangi nyekundu ya somekayo, "Machani baa ya maziwa", ikiashiria ni sehem ya kuuziwa bidhaa hiyo.

Jokofu lenye rangi mchanganyiko nyeupe pamoja na bluu, lililochapishwa jina "Maziwa ATM" na kuchorwa picha mfano wa ng'ombe, lililozungukwa na rafu zilizohifadhiwa vitu mbalimbali vinavyoashiria duka la bidhaa za maziwa.

Eneo la ndani lenye bango kubwa maalumu mfano wa jokofu lililochapishwa maneno baadhi yasomekayo: "NUNUA MAZIWA SAFI HAPA",na kuchapishwa picha mfano wa ng'ombe ikiashiria ni eneo maalum la kuuzwa ama kununua bidhaa za maziwa.

Mtu aliyeshikilia bilauri yenye mfano wa kimiminika kama maziwa, aliyezungukwa na eneo la ndani lililochapishwa maneno baadhi yasomekayo "MAZIWA SAFI", ikiashiria ni eneo la kuuzwa ama kununua bidhaa za maziwa.

Chombo cha moto aina ya pikipiki kilichopo nje ya mfano wa duka, lililochapishwa maneno yasomekayo salama bidhaa za maziwa, na watu waliopo katika eneo hilo ikiashiria ni eneo maalumu la kuuza bidhaa za maziwa.

Eneo la ndani lililozungukwa na samani za mitindo mbalimbali, likijumuisha: meza, viti na makochi yaliyopambwa kwa rangi mbalimbali, likiashiria eneo la wafanyabiashara wa samani.

Eneo la ndani lenye mjumuiko wa vifaa mfano wa samani kama viti, meza, pamoja na kitanda inayoashiria ni eneo la kutunza bidhaa hizo, ama ufanyaji biashara wa kuuza na kununua.

Eneo la ndani lililotengenezwa kwa ustadi na kupangwa samani mfano wa viti, meza pamoja na makochi inayoashiria ni eneo maalumu la kufanyika biashara za samani, kama kuuza ama kununua.

Eneo la ndani lililozungukwa na samani za aina mbalimbali zikiwa katika rangi tofauti tofauti, ikiwemo manjano, nyeusi, na kahawia, zikiashiria wauzaji wa samani.

Eneo la ndani lililotengenezwa kwa ustadi na kuhifadhi samani mfano wa meza pamoja na viti, na makochi yenye mvuto wa kuashiria kwamba ni eneo la hifadhi au kuuzwa bidhaa hizo.

Eneo la ndani lililopangwa na kuhifadhi vitu mfano wa samani, kama: meza, vitanda pamoja na viti. Linaloashiria ni eneo maalumu la kutunza vitu hivyo ama ufanyikaji wa biashara ya samani.

Eneo maalumu lililohifadhi samani za aina mbalimbali, ikiwemo, makochi, viti pamoja na meza, ikiashiria ni eneo maalumu la utengenezaji pamoja na kuuza bidhaa za samani.

Eneo la ndani linalojumuisha vitu vya thamani mfano wa kitanda, meza, pamoja na makochi, linalo ashiria ni eneo maalumu la kutunza ama kufanya biashara ya kuuza na kununua vifaa hivyo

Eneo la nje lililojumuisha samani mbalimbali, ikiwemo vitanda pamoja na viti, lililozungukwa na magari tofautitofauti, likiashiria ni eneo la kufanyia biashara ya samani.

Eneo la nje lililoshamiri mkusanyiko wa samani kama vitanda na mfano wake, ikiashiria eneo maalumu la utengenezaji wa vifaa hivyo na kuuzwa baada ya kumalizika.

Eneo la nje ya jengo, lililochapishwa maneno yasomekayo "Hekalu la samani", linaloonyesha kwa ndani kuwa na bidhaa mfano wa viti, meza, pamoja na makochi, linaloashiria ni eneo la kuuzwa bidhaa hizo.

Eneo la nje lililojumuisha bidhaa mfano wa samani kama viti pamoja na makochi, lililochapishwa kwa majina ya rangi nyeupe yasomekayo samani za kisasa, ikiashiria ni eneo la kuuza bidhaa za samani.

Eneo la ndani lililotengenezwa na kuhifadhiwa samani maalumu zenye rangi tofautitofauti, zikiashiria ni eneo la wafanyabiashara wa samani.

Mtu aliyekaa katika kochi lililo na rangi mchangayiko nyekundu na nyeusi, ikiashiria ni eneo la kuuzwa kwa bidhaa hizo, lililozungukwa na maduka yenye rangi ya bluu, ikiashiria ni eneo mahususi kwa ajili ya biashara ya samani.

Wafanyakazi wawili wa bidhaa za samani, mmoja akiwa amevalia fulana ya bluu na mwingine akiwa amevalia fulana nyekundu na kofia ya bluu, wakiwa katika harakati za utengenezaji wa bidhaa hizo.

Eneo la ndani liliopambwa na kutengenezwa kwa ustadi, likiwa na bidhaa za samani mfano wa: meza, masofa na viti; likiashiria ni eneo la ufanyaji biashara wa samani.

Eneo la ndani lililotengenezwa na kupambwa kwa ustadi, lililozungukwa na vitu vya ndani, mfano wa viti, makochi pamoja na meza vyenye rangi mchanganyiko, mfano wa manjano, nyeusi pamoja na kijivu, inayoashiria ni eneo la kuuzwa bidhaa hizo.

Eneo la ndani lenye mikusanyiko ya samani za aina mbalimbali zikiwemo: viti, meza, pamoja na makochi; linaloashiria ni eneo mahususi kwa ajili ya kuuziwa bidhaa za samani.

Mtu aliyesimama katika eneo lililojaa samani zilizo tengenezwa kwa ustadi na kutiwa nakshi ya rangi mchanganyiko, likiashiria ni eneo maalumu la kufanya biashara ya samani hizo.

Eneo la ndani lililozungukwa na vitu mfano wa samani, ikiwemo; vitanda, meza, makabati pamoja na makochi, iliyotengenezwa na kupangwa katika mpangilio ulionyooka, ukiashiria ni sehemu ya kuuzia ama kuhifadhi bidhaa hizo.

Eneo la ndani lililozungukwa na samani na vitu vya aina mbalimbali, ikiwemo: makochi, meza na taa za ukutani, ikiashiria ni eneo la wafanyabiashara wa samani.

Eneo la nje linalojumuisha vitu vya aina mbalimbali yakiwemo: magodoro; samani kama kabati, viti pamoja na makochi. Linaloashiria ni eneo la ufanyaji biashara wa samani.

Eneo maalumu la nje lenye mkusanyiko wa samani zilizotengenezwa kwa mbao, zenye kuashiria ni eneo maalumu litumikalo kuhifadhi ama kufanyia biashara ya samani.

Eneo maalumu lenye kuakisi biashara za samani, lililopo pembezoni mwa barabara, lenye samani zenye rangi ya kijivu pamoja na mito midogo ya rangi ya manjano.

Eneo la nje lililo tambarare na nyasi fupi, lililozungukwa na baadhi ya bidhaa za samani mfano wa kitanda kilichotengenzwa kwa mbao, linaloashiria ni eneo la utengenezaji ama kuuza bidhaa za samani.

Eneo lililopo pembezoni mwa barabara linalojumuisha samani za ndani mfano wa viti pamoja na meza, ikionyesha ni eneo maalumu kwa ajili ya kufanyia biashara ya kuuza na kununua bidhaa hizo.

Eneo la ndani ya chumba lililotengenezwa na kupambwa kwa ustadi, linalojumuisha: viti, meza pamoja na kitanda, kinachoonyesha kuwa ni eneo maalumu la kupumzikia wageni ama hoteli.

Watu waliopo katika eneo maalumu lililotengenezwa na kupambwa kwa ustadi, lililozungukwa na samani mfano wa viti ama makochi. Inayoashiria ni eneo la kupumzikia wageni ama hoteli.

Eneo la ndani lililopambwa kwa vitu na mfano wa samani kama, makochi, meza pamoja na viti lenye mjumuiko wa watu. Linalo ashiria ni eneo la hoteli, ama eneo maalumu la kupumzikia wageni.

Eneo la ndani lililotengenezwa kwa ustadi na kupambwa kwa taa pamoja na miche midogo ya maua, lenye bango lenye kusomeka menyu, ikiashiria ni eneo maalumu litumikalo kwa ajili ya kupumzika wageni ama hoteli.

Eneo la ndani lenye milingoti lililopambwa kwa rangi ya bluu, na kitiwa nakshi na kupambwa kwa maua, na baadhi ya samani kama meza na viti vinavyoashiria hoteli ama eneo la kupumzikia wageni.

Eneo maalumu lenye ubunifu wa marumaru ya duara, lililozungukwa na samani zilizotengenezwa kwa mbao na mapambo mbalimbali ukutani na maua yenye kuashiria mapokezi ya wageni ama hoteli.

Mtu aliyesimama katika eneo Maalumu lililo chapishwa maneno yasomekayo mapokezi akiwa mbele ya mtu anaye mhudumia, ikiashiria ni eneo maalumu la kupumzikia wageni ama hoteli.

Watu watatu waliosimama katika eneo maalumu linaloashiria ni hoteli, ikionyesha bango lililoelekeza mapokezi, ikiashiria ni sehemu maalumu ya kupumzikia wageni ama hoteli.

Eneo la ndani lililozungukwa na watu wa aina tofauti, wakiwa wanafanya manunuzi ya bidhaa mbalimbali mfano wa ndizi, tikiti maji pamoja na parachichi; ikiashiria ni eneo la soko.

Mtu aliyepo katika eneo maalumu lililohifadhiwa matunda mfano wa nyanya, ndizi, matango pamoja na pilipili hoho, ikiashiria ni eneo lenye kuuzwa bidhaa hizo mfano wa soko ama duka kubwa.

Watu wawili walio simama katika eneo lililotengenezwa maalumu kwa mbao, linaloashiria ni soko. Lililozungukwa na bidhaa mbalimbali mfano wa vitunguu, mbogamboga pamoja na nyanya, likiashiria ni eneo la soko linalouza ama kununuliwa bidhaa.

Watu wawili waliopo kwenye eneo linaloashiria soko, wakiwa wamezungukwa na bidha kama: nyanya, mayai, machungwa na mbogamboga; likiashiria eneo la soko.

Mtu akiwa amevalia fulana ya zambarau, akiwa ameshika vitunguu na vingine vikiwa vimehifadhiwa kwenye vyombo maalumu, vyenye rangi mchanganyiko chini ya paa ambalo limeezekwa kwa miti.

Eneo la nje lililozumgukwa na jopo la watu wenye kufanya biashara nbalimbali, iliyo na vyombo vilivyohifadhiwa mazao mfano wa viazi, likiashiria ni eneo maalumu la kufanyia biashara ya bidhaa hizo.

Watu wawili waliopo katika eneo la ndani, lililozungukwa na bidhaa mbalimbali za matumizi ya ndani, ikiashiria ni eneo kubwa la soko ama duka kubwa litumikalo kuuza ama kununua bidhaa hizo.

Eneo la wazi linalojumuisha watu tofautitofauti wakiwa wanafanyabiashara ya mazao mfano wa vitunguu, nyanya pamoja na karoti, ikiashiria ni eneo la soko.

Eneo maalumu lililozungukwa na bidhaa mfano wa matunda kama matikiti, ndizi pamoja na nyanya, linaloashiria ni eneo la kuuza bidhaa hizo, lililozungukwa na baadhi ya watu wenye kufanya manunuzi pamoja na kuuza.

Jopo la watu waliopo katika eneo lililozungukwa na biashara na mazao mfano wa matango, nyanya pamoja na ndizi ikihashiria ni eneo mfano wa soko litumikalo kwa ajili ya kuuza na kununua bidhaa hizo.

Eneo la wazi la biashara lililozungukwa na watu wakiwa na bidhaa zao, ikiwemo matunda pamoja na mbogamboga ikiashiria ni eneo la biashara litumikalo kama soko.

Eneo kubwa la wazi mfano wa soko, lililozungukwa na jopo la watu wenye kushika bidhaa zilizo katika vifungashio maalumu, mfano wa nyanya, vitunguu na bidhaa nyingine, inayoashiria ni eneo la soko litumikalo kuuza ama kununua bidhaa hizo.

Eneo kubwa la nje lililozungukwa na vifaa aina mbalimbali vya matumizi ya nyumbani ikiwemo: sufuria, majiko, makarai, na masanduku. Ambalo linaonyesha ama kuakisi sehemu maalumu ya kufanyika biashara ya vitu hivyo.

Mtu aliyeshika chombo kilichohifadhi matunda mfano wa nyanya, aliyezungukwa na vifungashio vilivyohifadhi chakula mfano wa nafaka, ikiashiria ni eneo maalumu la soko litumikalo kuuzwa ama kununuliwa bidhaa hizo.

Eneo la soko lililo na bidhaa mbalimbali, kama: nyanya, ndizi na mboga za majani, lililozungukwa na wauzaji na wanunuzi wa bidhaa hizo, waliopo chini ya miamvuli maalumu ya kujikinga na mwanga jua.

Eneo lililozungukwa na jopo la watu wafanyao biashara mfano wa nyanya zilizohifadhiwa katika ndoo na masanduku ya umbo mraba; na wakifanya manunuzi ya kuuza ama kununua bidhaa hizo, ikiashiria ni eneo la soko.

Mfanyabiashara aliyevalia nguo nyeupe akiwa anapanga bidhaa mbalimbali kama viazi, nyanya, karoti na vitunguu katika vyombo maalumu vya kuhifadhia bidhaa hizo, tayari kwaajili ya manunuzi.

Mashine maalumu iliyotengenezwa kwa teknolojia iliyochapiswa maneno yasomekayo, "M-PESA" pamoja na maneno yasomekayo "wateja wa m-pesa pata pesa yako hapa" ikiashiria ni eneo la kufanyia miamala ya kifedha.

Eneo la ndani linalojumuisha rafu zilizopangwa kwa ustadi, lililo na viatu vilivyopangwa kwa safu zilizonyooka, ikiashiria eneo la kufanya biashara ya viatu hivyo.

Eneo la ndani linalojumuisha rafu zilizobeba bidhaa mfano wa viatu, linaloonyesha kuwa ni eneo la duka linalotumika kuuzia bidhaa hizo.

Eneo la duka kubwa lenye mkusanyiko wa nguo za aina tofauti lilozungukwa na watu wenye kufanya manunuzi ikiwa na kuta zenye rangi ya zambarau iliyochapishwa maneno yasemwayo "sare za shule kwenye mauzo."

Eneo la ndani lililo na mkusanyiko wa bidhaa za nguo zilizopangwa na kuning'inizwa katika sehemu maalumu. Inaloashiria ni eneo la kuuzwa ama kununua bidhaa za nguo.

Eneo kubwa la ndani lililochapishwa kwa majina matunda na mbogamboga, lililozungukwa na matunda mfano wa tikiti na mbogamboga za aina mbalimbali, ikiashiria ni eneo la duka kubwa.

Eneo kubwa la ndani lililo na rafu zilizohifadhi bidhaa mfano wa viatu, na aina nyingine ya bidhaa. Na watu waliozunguka katika eneo hilo wakifanya manunuzi ya kuuza ama kununua. Ikiashiria ni eneo la duka kubwa lenye kuuza bidhaa hizo.

Eneo la ndani lenye mkusanyiko wa rafu zilizobeba bidhaa mbalimbali, ikiwa ni bidhaa zinazouzwa kwa watumiaji, mfano wa bidhaa iliyochapishwa kwa jina la ''Colgate'' ikiashiria ni eneo la duka kubwa.

Eneo kubwa la ndani lililo na mjumuiko wa rafu tofautitofauti, iliyojumuhishwa bidhaa aina mbalimbali mfano wa vinywaji, linaloonyesha ni eneo la duka kubwa.

Eneo maalumu la ndani linalojumuisha rafu zilizohifadhi bidhaa za aina tofauti, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kufanya manunuzi ya kuuza, ama kununua bidhaa za nyumbani, kama duka kubwa.

Eneo la ndani lililo na mkusanyiko wa rafu zenye bidhaa za aina tofauti, likiashilia eneo maalumu la duka kubwa litumikalo kuuza bidhaa za aina tofauti.

Eneo la duka kubwa, lililozungukwa na bidhaa mbalimbali, yakiwemo matunda, na aina ya vitu vya matumizi ya nyumbani, iliyozungukwa na wafanyakazi na wanunuzi.

Eneo la ndani linalojumuisha bidhaa za aina mbalimbali, vikiwemo: viti, mipira pamoja na baiskeli; vikionyesha na kuakisi uwepo wa duka kubwa.

Bidhaa za aina tofauti kwa ajili ya matumizi ya nyumbani, zikiwa zimepangwa na kuhifadhiwa kwa mpangilio kwenye rafu maalumu ndani ya duka kubwa tayari kwa manunuzi.

Duka kubwa likionyesha bidhaa mbalimbali zilizopangwa katika safu, ikiwemo matunda aina ya ndizi, mananasi na aina mbalimbali ya nafaka zilizomo ndani ya chombo maalumu cha duara,

Eneo la ndani lenye vifaa maalumu ikiwemo kompyuta, iliyotengenezwa mahususi na kuwekwa rafu zilizohifadhi bidhaa aina tofauti, vikiwemo vinywaji viliyopo katika chupa na vifaa mbalimbali ikiashiria ni ndani ya duka kubwa.

Eneo maalumu lenye mkusanyiko wa rafu zenye bidhaa tofauti, likionyesha kuwa na watu wakitazama bidhaa hizo, kuashiria eneo la duka kubwa linalotoa huduma ya kuuza pamoja na kununua bidhaa hizo.

Eneo kubwa la ndani lililotengenezwa na kupambwa kwa ustadi wa hali ya juu, likijumuisha rafu zilizohifadhi bidhaa mfano wa vinywaji, ikiashiria ni eneo la kufanya biashara ya bidhaa hizo ndani ya duka kubwa.

Eneo la ndani lenye rafu zenye bidhaa mbalimbali mfano wa chupa zenye vinywaji, na maboksi na vifungashio vilivyohifadhi bidhaa mbalimbali, ikiashiria ni eneo la uuzaji wa bidhaa ndani ya duka kubwa.

Eneo la ndani lilo tengenezwa maalumu nakuwekwa safu zilizo nyooka, liloo na rafu zilizo hifadhiwa vinywaji vilivyo hifadhiwa katika vyupa. Linalo hashiria ni eneo la duka kubwa lenye kuuza bidhaa hizo.